Msichana akishiriki katika darasa la mtandaoni au mkutano wa video, ameketi kwenye dawati lake mbele ya kompyuta ndogo. Huku mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha. Msichana ameinua mkono wake labda akijaribu kuuliza swali.

Mtu akitumia kompyuta ya mkononi. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo kuna neno E-LEARNING likiwa na picha ya vitabu kuonyesha mada ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kibodi mezani. Kuna vifaa vingine kama simu ya mkononi na daftari.

Djhana ya elimu ya kisasa kwa kutumia teknolojia. Kuna kompyuta ndogo iliyo na skrini, inayoangazia neno learning kwa herufi kubwa na kuzungukwa na ikoni mbali mbali za elimu kama vile: vitabu, penseli, kofia ya kuhitimu na kompyuta. Kando ya kompyuta kuna mikono miwili, mmoja ukiwa unatumia kompyuta na mwingine umeshika kitabu.

Mwanamke huenda ni mfanye kazi anaketi kwenye dawati akitazama kompyuta ndogo kwa makini mkubwa ameweka mkongo moja kwenye kidefu na kuweza kuwa anafikiria sana amejikita kwenye kazi anayeifanya, kompyuta yake imewekwa kwenye stendi maalumu ili kurahishisha matumizi.

Msichana mdogo mwenye tabasamu nzuri, anayemtasama mpiga picha moja kwa moja ana nywele nyeusi zilifungwa kwa ustahili cha vituguu viwili na ana vifaa vya rangi ya bluu. Amevaa koti jeusi na anashikilia kifaa cha kieletroniki labda kompyuta kibao. Maandari ya kipande kushoto inaonyesha rangi imara ya bluu.

Mchoro unaoelezea dhana ya e- learning au masomo ya mtandao, computer ya mezani ndio kitovu cha mchoro ikiwa na maneno e-learning vifaa vingine kama vile simu, vitabu, calculator na mtaalamu wa kufundisha vimeunganishwa kwenye computer .

Mikono ya mtu akitumia kompyuta ndogo. Mikono hiyo inaonekana ikiandika kwenye kibodi kwa kasi, huku vidole vikiwa vimeelekezwa kwenye vitufe. Skrini ya kompyuta ndogo imeangaziwa na inaonyesha ukurasa wa mtandao, unaoashiria ya kwamba mtu huyo anafanya kazi au anatafuta taarifa mtandaoni.

Mkutano wa video unaofanyika kwenye kompyuta ndogo. Screen ya kompyuta inaonyesha sura za watu tisa tofauti waliopangwa kwa mpangilio wa gridi. Kila mtu anaonekana kutoka sehemu yake. Anashiriki katika mkutano huo. Mkono wa mtu unaonekana ukigusa kibodi kuashiria mtu anashiriki kikamilifu.

Msichana mdogo amevaa kofia ya bluu na sare ya shule. Akiwa ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Anaketi kwenye mstari mmoja na wanafunzi wengine wanaotumia kompyuta. Lakini hao hawaonekani vizuri. Msichana huyo anaonekana akizingatia somo lake la kompyuta. Ikionyesha mazingira ya shule ya kisasa.

Mwanamke akifanya kazi nyumbani akiwa ameketi kwenye dawati na kompyuta mbili. Skrini kubwa ya juu inaonyesha mkuatano wa mtandaoni wa zoom wenye picha nyingi za watu. Skrini ya chini ni kompyuta ndogo inayotumika. Mwanamke huyu anashika kalamu anaelekeza kwenye skrini kubwa.

Msichana mdogo akiwa ameelekeza umakini wake kwenye kazi ya kuandika yuko mezani akitumia penseli na daftari . Mbele yake kuna kompyuta ndogo ya mikono na mpira mdogo wa kijani. Msichana huyu anaonekana amejikita sana katika kazi yake.

Mtu akitumia kompyuta ndogo na juu ya skrini kuna ishara za elimu zinazoeleza. Ishara hizi ni pamoja na kitabu, kofia ya kuhitimu, kombe la ushindi na video. Ishara hizi zinaashiria mada za kujifunza, mafunzo ya mtandaoni, na teknolojia ya kisasa.

Kijana mweusi aliyekaa kwenye meza ya mbao, akitazama na kuzungumza na kompyuta ndogo. Amevaa shati ya rangi ya bluu, na ana vichwa vya sauti vyeupe kichwani. Mikono yake miwili imeinuliwa hewani ikionyesha ishara flani anapozungumza. Anaonekana akishiriki kwenye mkutano mtandaoni.

Dhana ya elimu ya mtandoni au masomo ya mbali. Mwanamke amekaa mbele ya kompyuta ndogo akionekana akisoma au akifanya kazi. Upande wa skrini ya kompyuta hiyo mwalimu anaonekana akimfundisha, huku kukiwa na ikoni mbalimbali zikiwakilisha video, nyaraka, sauti na utafutaji. Nyuma kuna globe yenye alama za eneo kwa sherehe ya kufikia elimu kote ulimwenguni.

Dawati lililopangwa likiwa na simu na hii inaonyesha programu ya e-learning . Kompyuta mpakato ana vipini vya USB. Pia kuna daftari, kalamu na karatasi, ikiashiria mazingira ya kisasa ya kujifunza au kufanya kazi. Uwekaji wa vifaa unasisitiza matumizi ya teknolojia katika elimu na kazi.

Mtoto mdogo anaonekana mwenye furaha na anacheka kidogo, akiwa amevaa vipokea sauti vieusi. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo nyeupe, labda akijifunza au akitazama kitu mtandaoni. Nyuma yake kuna sofa la kijivu. Juu ya meza karibu na kompyuta ndogo kuna glasi za maziwa na kitabu wazi pamoja na kalamu za manjano.

Tunaona kompyuta ndogo kwa ajili ya mafunzo. Inaonekana ameketi kwenye meza ya mbao huku penseli na mmea mdogo vikiwa karibu. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno e learning na icon zinazohusiana na elimu mtandaoni kama vile kitabu na kofia ya kuhitimu. Mtu huyu anachapa kwenye kibodi akionyesha ushiriki wake katika masomo ya kidijitali.

Ameketi kwenye meza anajifunza kupitia komputa ndogo. Skrini ya Komputa inaonyesha mwalimu akifundisha darasa la mtandaoni wanafunzi wengine wakionekana kwenye video. Msichana huyu ana kalamu mkononi na daftari mbele yake akifuatilia somo kwa makini, mimea ndogo ya mapambo iko karibu ikionyesha mazingara tulivu ya masomo.

Mwanaume akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Mikono yake iko kwenye kibodi akichapa. Mezani kuna maua kwenye vase mmea mdogo na gilasi ya maji. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha ya nyuma. Mandhari inaonyesha sehemu ya ndani ya jengo, yenye ukuta wa matofali. Mwanaume huyo anaonekana amejikita kwenye kazi yake katika mazingira tulivu.

Hawa ni wanawake wawili wa kiafrika labda wataalamu wa IT au wanafunzi wakishirikiana kwenye kompyuta. Mwanamke anaoenakana akimwelekeza mwanamume kitu kwenye skrini ya kompyuta ndogo huku skrini kubwa ya kopyuta nyingine ikiwa imeonyesha msimbo wa programu. Wote wanaonekana makini na kujishughulisha na kazi yao. Kwa nyuma watu wengine wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta zao.

Mchoro inayoonyesha dhana ya elimu ya kisasa na kujifunza kidijitali ina vifaa mbalimbali za kutumika kama vile kompyuta kibao, simu mahiri na kompyuta ya mezani, vyote vikiwa na ishara ya elimu kama vile cheti, kofia ya kuhitimu, vitabu na ishara ya kikuza. Inaashiria uwezo wa kupata maarifa na kufuzu kupitia njia za mtandaoni na raslimali za kidijitali ikisisitiza ulimwengu wa elimu unaozidi kuunganishwa na teknolojia.

Elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Wanafunzi wawili, mwanamke na mwanamume wamekaa kwenye madawati yao na kompyuta za mkononi wakijifunza. Mbele yao skrini kubwa ya compyuta inaonyesha mwalimu akifundisha na michoro ya takwimu na video. Ikoni za ujuzi, wazo na kofia ya kuhitimu zimezunguka zikisisitza dhana ya kujifunza kwa urahisi na kufikiria maarifa.

Kompyuta ndogo ikiwa imeunganishwa na rando wa kimataifa. Icons mbali mbali za huduma za kidijitali kama vile: eneo nyumbani, Wi-Fi , watu, kalenda, utafutaji, wingu, video , art na usalama zimeunganishwa. Hii inaashiria jinsi teknolojia vinavyounganisha huduma mbali mbali na watu ulimwenguni kote.

Mchoro unaoelezea aina mbalimbali za kujifunza ya kidigitali Kwenye skrini ya kompyuta iliyokatikati, kuna picha ya mwalimu na vipengele vya kujifunza mtandaoni. Hiyo skrini ina duara tatu zinazoonyesha kujifunza kwa kasi yako mwenyewe, kujifunza mtandaoni moja kwa moja na kujifunza kwa kuchanganya njia tofauti.

Darasa au ukumbi wa mihadhara ukiwa umepangwa vizuri ukiwa na meza ndefu na viti vingi. Viti vina rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu, na kijani. Madirisha makubwa yenye mapazia mekundu yanaonekana ikiruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia mavazi ya michezo wakishiriki katika mchezo, wengine wawili wanashikilia mpira ya bluu kwa mikono yao kundi hili linaonekana kufanya mazoezi ya timu akielekezwa na mwanaume aliye upande wa kulia, nyuma yao kuna jengo na miti ikionyesha mazingira ya uwanja.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya mbao labda ni bweni au chumba cha wageni. Kuna kitanda kimoja cha kawaida na kitanda cha ghorofa. Kitanda cha ghorofa kina ngazi ya kupandia. Vitanda vyote vina godoro la bluu pembeni kuna madirisha yenye mapazia meupe. Sakafu ni ya vigae ikionyesha usafi.

Mwalimu aliyevalia nguo nyeusi na kofia amesiama katikati ya darasa, watoto kadhaa wamejilaza chini ya meza labda wanafanya mazoezi ya kujificha wakati wa dharura au wanacheza. Ukuta wadarasa umepambwa kwa michoro na mabango mbalimbali yenye rangi kuonyesha mazingira ya shule au chekechea.

Eneo la bwawa la kuogelea. Kwenye bwawa kuna mtu mzima akimfundisha mtoto kuogelea. Mtoto huyo analala juu ya kifaa cha kuogelea na anajaribu kuogelea huku miguu yake ikitoa maji mengi. Pembeni kuna viti na meza za kupumzika.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa. Kitanda hicho kimejengwa kwa chuma cheusi na matandiko meupe yamefunikwa vizuri, huku kitanda cha chini kikiwa na taulo zilizokunjwa. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia chumbani. Upande wa kushoto wa picha kuna kabati la nguo na chini yake kuna begi.

Ukumbi wa mikutano au mihadhara yenye viti vingi vya rangi ya buluu vilivyopangwa katika safu ndefu. Kila kiti kina meza ndogo ya kukunja ikionyesha kwamba ukumbi huu unatumika kwa ajili ya semina au mihadhara. Kuna njia katikati ya safi za viti.

Chumba chenye vitanda viwili vya mtu mmoja. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na vina chandarua cheupe kinachofanya chumba kionekane safi na maridadi. Kitanda kimoja kipo kushoto na kingine kulia. Kati ya vitanda kuna zulia dogo jeupe.

Kundi la watu ndani ya chumba kusomea au maktaba. Watu wengine wameketi kwenye meza wakiongea, huku wengine wameketi kwenye viti nyuma wakisikiliza. Kuna rafu ndefu za vitabu zilizojaa vitabu. Watu hawa wanaonekana kushiriki katika mkutano, semina au kikundi cha kujadili mada fulani.

Darasa la watoto wadogo iliyopangwa kwa ajili ya kujifunzia. Kuna meza na viti vingi vya rangi mbali mbali kama vile nyekundu, kijani na manjano ,zilizotawanyika darasani. Rafu za vitabu na vifaa vya kujifundishia vinaonekana upande wa kulia. Ukuta na kuta zimepambwa kwa zimechorwa na bango la elimu.

Chumba kidogo cha kulala kilichopangwa vizuri. Kuna kitanda cha ghorofa cha mbao na matandiko ya rangi tofauti. Pembeni yake kuna dawati refu na viti viwili vya rangi ya chungwa kwa ajili ya kusomea. Dirisha lina mapazia mawili.

Eneo ya maktaba yenye nafasi kubwa ambapo wanafunzi au wasomaji kadhaa wanasoma kimya kimya. Safu za vitabu zimewekwa kwenye rafu ndefu yaliyofikia dari zikifunika ukuta mzima upande wa kushoto. Watu wamekaa kwenye meza ndefu, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa. Sakafu ni ya vigae na kuna mwangaza wa kutosha.

Kundi la watoto wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wenye nyasi, wachezaji wawili wakuu wamevalia jezi nyeusi na kijana waonekana wakishindana kuwania mpira. Huku mmoja akijaribu kuudaka. Nyuma yao kuna goli na wachezaji wengine. Uwanja unaonekana wazi na kuna miti na majengo kwa umbali, inaonyesha mazingira ya shule au klabu ya michezo.

Chumba cha kusomea au maktaba ndogo kuna safu kadhaa za meza ndefu na viti ambavyo vinaonekana kutengenezwa kwa mbao na chuma. Upande wa kulia kuna rafu kubwa za vitabu zilizojazwa na vitabu vingi, kuonyesha kwamba chumba hiki kinatumika kwa ajili ya kusomea.

Wachezaji wawili wa soka wakichuana kwa mpira katikati ya uwanja wa kijani. Mchezaji mweusi mwenye jezi nambari ishirini na moja anajaribu kumkwepa mchezaji mweupe mwenye jezi nambari kumi na tano. Nyuma yao kuna mwamuzi na wachezaji wengine.

Maabara ya kisayansi. Juu ya meza nyeupe kuna vifaa vingi vya maabara vya kioo kama vile beakers na funnels vikiwa vimepangwa. Katikati ya meza kuna bomba la maji yenye beseni. Chumba kina kuta za rangi ya buluu.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukichezwa ndani ya ukumbi mkubwa. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwa wamevalia jezi za timu tofauti, nyekundu na nyeupe. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyekundu anaruka juu akijaribu kufunga mpira kwenye kikapu.

Kikao au seminar ndani ya chumba cha mkutano. Watu wengi wameketi kwenye viti vya bluu, karibu na meza ndefu. Wengine wamebeba kompyuta za mkononi. Mbele ya chumba kuna skrini ya projector inayoonyesha mada flani. Kuna zulia jekundu lililotandikwa chini ya meza hizo.

Darasa lenye wanafunzi waliokaa kwenye madawati. Wanafunzi wamevaa sare za rangi ya buluu na wengine wamevaa shati la buluu na sketi au suruali ya rangi nyeusi. Mwalimu mmoja mwanamke, anaonekana akisimama mbele ya darasa na mwanaume mmoja mzee aliyevaa suti ya rangi ya kijivu amesimama pembeni mwa mwanafunzi mmoja huku akitabasamu.

Chumba cha mikutano au bodi, chenye meza ndefu na viti vyeusi, vilivyopangwa kuzunguka meza hiyo. Ukutani kuna screen kubwa televisheni inayo kuwa na picha na ubao mweupe karibu nayo. Ukuta ni wa rangi ya kijivu cheupe na kuna taa za mraba zilizowekwa kwenye dari. Chumba kinaonekana kuwa safi na hakuna watu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyoelekezana. Katikati ya chumba kuna meza na viti viwili labda kwa ajili ya kusomea au kula. Chumba kina rangi ya njano kwenye ukuta na sakafu na mapazia ya buluu na nyeupe kwenye dirisha.

Darasa la kompyuta lenye kompyuta nyingi za mezani, zilizopangwa kwa safu ndefu. Kila kompyuta ina skrini kubwa yenye mwangaza wa blue , keyboard na panya. Katika darasa hilo kuna viti vyeusi na meza nyeupe. Nyuma kuna ubao mweupe unaoonyesha mazingira ya mafunzo au mkutano wa kitaaluma.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili labda chumba cha mabweni au watoto. Kila kitanda kimepambwa kwa shuka na mito tofauti. Katikati kuna meza ambayo ni ya kusomea na rafu ya vitabu na mapambo vimepangwa juu yake. Chumba kinaonekana kuwa na nusu ya asili inayotoka kwenye dirisha na sakafu ni ya mbao.

Mkutano wa kiofisi katika chumba chenye meza kubwa ya mbao iliyopangwa katika umbo la U. Kuna watu wengi wameketi kuzunguka meza. Kila mtu anaonekana kuwa amevaa nguo rasmi na wengine wanaonekana wanamwangalia mzungumzaji au mada. Viti ni vya ofisi meusi na chumba kina milango miwili ya mbao.

Chumba kinachoonekana kama cha mafunzo, au simulizi, pengine kwa wataalamu wa matibabu au afya. Chumba hiki kina mwanga mweupe na kuta nyeupe. Kuna meza kadhaa zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe na zingine zinarafudhi ya zambarau. Kwenye meza hii kuna vifaa mbalimbali vinavyofanana na mifani ya mafunzo ya matibabu. Vifaa kama vile simulators za wagonjwa.

Tupu venye viti na meza nyingi ambavyo vimepangwa kwa mistari mirefu. Darasa lina madirisha makubwa ,upande wa kushoto unaoruhusa mwangaza wasili kuingia. Kuna ubao meupe mbele ya darasa na milango miwili nyuma. Mwangaza wa fluorescent unapatikana juu ukionesha mazingira ya kujifunza.

Chumba cha kulala kimajipima kwa rangi angavu na samani za kipekee. Ukuta una rangi ya kijani kibichi. Kitanda kimefunikwa na shuka nyeusi na nyeupe zenye muundo wa kijiometri na sketi ya kitanda yenye rangi ya kahawia iliyokunjana. Kichwa cha kitanda kina muundo wa chuma wenye umbo la jua. Meza mbili ndogo za kado ya kitanda zikiwa na vyombo vya mapambo zimepangwa pande zote za kitanda.

...kidogo cha kisasa kinachoonyesha mpangilio mzuri labda chumba cha kulala au studio . Kuna meza ya kusomea na kiti ikiwa na taa ya mezani na kompyuta ndogo ya runinga iliyowekwa ukutani juu yake. Rafu nyeupe zilizojengwa ndani zinatoa nafasi ya kuhifadhi vitu. Dirisha kubwa linaruhusu nuru ya asili kuingia. Sofa ndogo yenye mto wa njano inaonekana upande wa kulia ikitoa nafasi ya kupumzika. Chumba hiki kimeundwa kutumia nafasi ndogo kwa ufanisi.

Chumba chenye vitanda viwili vimepangwa vizuri kila kitanda kina fremu ya mbao na mashuka meupe safi. Juu ya kila kitanda kuna vyandarua vyeupe vinaninginia na kimoja kikiwa na kitambaa cha bluu kilicho pendeza chumba kinaonekana kuwa na utulivu na safi na pazia ya reja mchoro inaonekana dirishani upande wa nyuma.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda cha ghorofa. Kitanda cha juu kina godoro nyekundu wakati kitanda cha chini kina godoro la bluu lenye madoa. Ukuta una rangi ya bluu nyepesi. Kuna dirisha kubwa lenye mapazia ya kahawia yakiruhusu nuru ya asili kuingia. Kabati ndogo ya mbao pia inaonekana karibu na dirisha, Chumba kinaonekana kuwa safi na rahisi kikitoa nafasi ya kulala.

Nyumba za kupangisha au makazi ya kawaida ikiwa na milango na madirisha yenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea. Kuta wa nyuma una muundo wa mawe na kuna njia za zege mbele ya milango. Mwishoni mwa njia kuna lango la chuma lenye rangi inayofanana na milango na madirisha zikiwa zinaonekana kuwa mitaa ya kawaida ya Nairobi.

Darasa kubwa tubu lenye viti na meza nyingi za pangwa vizuri. Dawati ni ya mbao na chuma na baadhi yanaonekana yamejakaa kidogo. Mbao meupe imekwa mbele ya darasa ukiashiria mahali pa mwalimu. Chumba zina taa za fluorescent zilizowekwa kwenye dari. Ukuta zina rangi nyepesi.

Kitanda cha ghorofa iliyotengenezwa kwa mbao nyepesi. Ukuta ni mweupe na sakafu inaonekana kuwa ya mbao. Vyango yenye grill inaonekana upande wa kulia, ukiongoza nje. Upande wa kushoto kuna kabati ndogo ya mbao. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na safi, labda chumba cha wageni au hosteli.

chumba cha kulala chini kitanda moja chenye godoro la milia na mto mwekundu na televisheni ya zamani kwenye rafu iliyobandikwa ukutani ikiwa na nyaya zilizoning'inia .Ukuta ni mweupe ukiwa na soketi za umeme zilizobandikwa .Chumba kinaonekana rahisi na chenye vifaa vya kawaida.

...kikubwa chenye wanafunzi kadhaa wengine wakiwa wameketi kwenye madawati na kujishughulisha na masomo, wengine wanaonakena wakisoma vitabu, wengine wakiandika na wengine wakitumia kompyuta. Taa ina muundo wa mbao na chuma ikionyesha usanifu wa kipekee. Chumba kina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili.

Wachezaji wa kike wa mpira wa miguu wamekaa uwanjani wakicheza. Wachezaji wawili wamevalia jezi ya manjano mmoja akipiga mpira na mwingine akimkaba. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya buluu na nyeupe anaonekana akikimbia kuelekea mpira. Uwanja una nyasi chache na udongo na kuna wachezaji wengine mbali nyuma.

Chumba tupu chenye sakafu ya vigae vyeupe na kuta za rangi nyepesi. Kuna kabati kubwa la mbao labda wodi lililowekwa upande mmoja wa chumba. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto, kuruhusu nuru ya asili kuingia. Milango miwili ya kahawia inaonekana kulia na nyumba, kuonyesha kuwepo kwa vyumba vingine au milango ya kutoka.

Kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule, wakiwa wamekusanyika nje. Wanafunzi hao wamesimama kwenye ardhi yenye michanga iliyotolewa. Wanafunzi wengi wameshika miche ya miti. Nyuma ya wanafunzi, kuna jengo kubwa lenye paa jekundu na miti mingine.

Mwalimu mmoja, wanafunzi wawili wakifanya jaribio la sayansi. Mwalimu amevaa koti jeupe la maabara akishika chupa ya kemikali nyekundu. Wanafunzi wawili ambao ni watoto washiriki kikamilifu wakimimina vimiminika kwenye rangi tofauti. Meza imejaa vyombo vya maabara na kemikali.

Mwalimu mwanamke, akishiriki na watoto wadogo katika mchezo wa kujenga, na matofali ya lego. Mwalimu anatabasamu usoni, akimsaidia mmoja wa watoto, watoto wengine watatu wameketi mezani, karibu naye, na wanacheza.

Mtoto mdogo wa kiume akiwa ameketi kwenye kiti na meza ndogo ya manjano. Akishirikiana na mtu mzima ambaye sehemu ya mgongo wake, kichwa inaonekana. Mtoto anaonekana akiongea au akijaribu kuashiria kitu kwa kidole chake. Mtu mzima ananyoosha kidole kuelekea mtoto, labda akimfundisha au kumpa maelekezo.

Mvulana mdogo mwenye tabasamu kubwa. Amevaa fulana ya rangi nyekundu, na akitumia mtembezi mlemavu wa blue na chuma. Anaonekana akifurahia kutembea kwenye bustani ya kijani. Mvulana amefungwa kwa mikanda na mtembezi wake ana magurudumu madogo. Nyuma yake kuna uwanja wa michezo, ukionyesha mazingira ya shule au bustani ya umma.

Kijana mlemavu wa akili akiwa na mwanamke, labda dadake, wakipika pamoja. Kijana huyo anaonekana akitoa ulimi wake nje kwa furaha, huku mwanamke huyo akimlisha keki ndogo iliyopambwa. Wanaonekana wakiwa na furaha tele. Mbele yao kuna keki nyingi zikiwa zimepangwa tayari. Mazingira ni jikoni.

Mvulana mdogo akicheza. Amekaa kwenye kiti chenye magurudumu na amevalia sweta ya rangi za bluu na nyeupe. Anacheza na mchezo wa kienyeji, uliotengenezwa kwa mbao. Mvulana huyu anatabasamu, anaonekana kuwa na furaha, anafurahia mchezo huo. Nyuma ya mvulana huyo kuna rafu zilizojaa vitu za kuchezea.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti vikubwa akiwa ameketi kwenye dawati. Anaonekana akisikiliza kwa makini huku akiwa ametazama mbele. Pembeni mwake kuna mwanamke ambaye huenda ni mwalimu au mtaaluma akimwangilia. Mwanamke huyu amevaa sweta ya rangi ya njano.

Watu watatu wakiwa katika mazingira ya ofisi au darasa. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kompyuta mkononi huku mwanamke ameketi karibu naye na kompyuta yake. Mwanaume mwingine amesimama nyuma yao, akitegemea kiti cha aliyeketi na anaonekana akimwelekeza kitu fulani kwenye kompyuta. Wote wanaonekana kutulia na kushirikiana kwenye kazi fulani.

Wanafunzi wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi pamoja kwenye dawati. Wanafunzi wote wawili wanaonekana kuwa vipofu au wasioona. Wanatumia kitabu kilicho na herufi za braille . Mkono wa msichana umewekwa kwenye kitabu hicho na kijana anampa msaada au kumwongoza.

Wanawake wawili wakishirikiana katika mazingira ya ofisi au masomo, mmoja wao akiwa na miwani anashikilia daftari na kutoa maelezo kwa mwenzake anayesikiliza kwa makini. Nyuma yao kuna ubao mweusi uliokuwa na neno strategy limeandikwa kwa chaki. Watu wengine wanatokea nyuma yao ingawa hawako wazi.

Mwanamke, huenda mwalimu au mzazi, akimsaidia mvulana mdogo kusoma. Mwanamke huyo ana miwani, na anatabasamu kwa upole. Na anaonekana kumtia moyo mtoto. Mvulana huyo ana macho yaliyovumbwa kidogo na anatumia kidole chake kufuatilia maandishi yaliyoinuka kwenye karatasi. Hii inaashiria kuwa anasoma kwa kutumia braille.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha walemavu akiwa na tabasamu kubwa. Anafurahia kuchra akitumia brashi, anazungumza na mwanamke ambaye huenda ni mwalimu au msaidizi naye pia anatabasamu, mwanamke huyo anamsaidia kuchora. Nyuma yao kuna rafu za vitabu zinazoonyesha mazingira ya shule au maktaba.

Watu wawili, labda mzazi na mtoto wakicheza mchezo wa kuunganisha maumbo, mzazi anamsaidia mtoto kuweka duara la rangi ya chungwa kwenye kishikizo, mchezo huu una maumbo na rangi mbalimbali.

Mwanaume aliyevali miwani meusi na vipokea sauti ameketi kwenye dawati la kompyuta. Anaonekana akichapa kwenye kibodi, huku kompyuta mbili zikiwa mbele yake. Kando yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa na viti vya kijani vinaonekana mbali.

Mdogo wenye down's syndrome akitabasamu kwa furaha. Ameketi karibu na mwanamke mzima labda mwalimu au mlezi. Wote wawili wanaonekana kuwa darasani huku bodi ya kijani ikiwa nyuma. Msichana nashika penseli akionyesha kuwa anajifunza au anafanya kazi. Kuna rangi za alama kwenye meza. Mtoto mwengine anaonekana nyuma upande wa kushoto.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamejishughulisha na kompyuta kibao iliyowekwa kwenye stendi mezani. Mtoto amevaa shati la mistari na anaonekana akitazama skrini kwa makini huku mwanamke akimtazama yeye pia akionyesha tabasamu. Mezani kuna magari ya kucheza na vizuizi vya kuchezea. Inaonyesha mazingira ya nyumbani au eneo la watoto. Inaonekana wakifurahia muda wao pamoja, muda wa kucheza mchezo wa kujifunza kitu mtandaoni.

Mwanamke labda mwalimu au mtaalum, akiwa ameketi mezani akimsaidia msichana mwenye down syndrome . Mwanamke huyo amevalia koti jeupe akishika kalamu na kuelekeza kitu ikiwe karatasi. Msichana amevalia vulana nyekundu na anaonekana akishughulisha na daftari lake huku akiwa na bidi. Mazingira inaonyesha chumba cha masomo au ofisi watu wengine wakiwa nyuma umbali.

Mwewe mdogo mwenye nywele zilizokunjamana akiwa ameshika masikio yake na kufumba macho, yukionekana kusumbuliwa na kelele au mazingira. Amevaa shati ya miraba ya bluu na nyeupe na ameketi kwenye kitu chekundu karibu na meza. Kwa nyuma, watoto wengine wanaonekana wakiwa wameketi kwenye meza jingine.

Kijani mchanga akiwa ameketi kwenye dawati darasani akitumia kompyuta kibao. Amevaa vipokea sauti vya buluu inaashiria anasikiliza kitu kwenye shughuli ya kujifunza inayohusisha sauti. Inaonekana akizingatia kifaa chake nyuma yake kuna rafu za vitabu na vifaa vingine vya shule.

Mwanaume mmoja mwenye ulemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu ana tabasamu pana usoni mwake. Anaonekana mwenye furaha na ameshika kichwa chake. Nyuma yake na pembeni kuna watoto wengine pia walioketi kwenye viti vya magurudumu baadhi yao wakitabasamu.

Mwanaume mwenye down's syndrome , akiwa ameketi mezani akitabasamu kwa furaha, na kutazama. Amevalia fulana yenye milia, jekundu na meupe, anashikilia penseli juu ya daftari lililo wazi. Mezani kuna rundo ya vitu na karatasi. Nyuma yake kuna mlango wa mbao, na kabati, ikionyesha mazingira ya ndani. Uso wake wenye furaha, unatoa hisia chanya, na kuvutia.

Mwanamke labda mtaalum wa utuba au daktari akimchunguza mdoma wa mvulana mdogo. Mwanamke huyo anaonekana akishika taratibu mashavu wa mvulana ili kuangalia meno yake au jinsi inavyo tamka maneno. Mvulana anatazama upande mmoja huku mdomo wake ukiwa wazi kidogo. Nyuma kuna rafu enye vitu vya kuchezea au vifaa vya kufundisha kuonyesha mazingira vya matibabu au elimu.

Wanawake wawili labda mama na binti, akizungumza kwa lugha ya ishara. Mwanamke mzima mwenye tabasamu na nywele zilizofungwa, anaonekana akimfundisha au kusoma na msichana mdogo. Mikono yao ameshikana, ishara tofauti, ikionyesha muingiliano wa karibu na elimu.

Kundi kuu la watoto wadogo labda wanafunzi wa shule au chekechea wote wakiwa wamevaa sare za bluu na beige zinaoenkana watoto wengi wanatabasamu na kufanya ishara mbalimbali kwa mikono yao kama ishara ya upendo, wanaonekana kuwa na furaha na kushirikiana vizuri.

Mtoto mwenye dow syndrome akicheka kwa furaha akiwa ameketi kwenye meza ya kijani. Amevalia shati ya miraba ya buluu na nyeupe na mikono miwili ya watu wazima ikionekana opande zote ikionyesha maingiano au kucheza. Nyuma yake kuna mazingira yanayoashiria darasa au kituo la kulea watoto. Tabasamu lake linang'aa kuashiria furaha na ujumuishi.

Mwanamume anaonekana mweusi ameketi kwenye meza ya mbao na anasoma kitabu cha braille akitumia vidole vyake kuhisi maandishi. Amevaa koti la kijani kibichi na tishati nyeupe na ana spika ndogo masikioni. Nyuma yake kuna ukuta mweupe na saa imening'inia.

Michoro inayonyoosha mikono miwili ya giza ikiwa imenyooka kila moja ikiwa na vidole vitano yakielekeza chini. Chini ya mikono hiyo kuna mistari ya nukta za bluu zinazoonekana kufanana na mfumo wa maandishi wa breli. Nukta hizi zimepangwa kwa muundo fulani zikionyesha uwezo wa kusoma kwa kugusa.

Mwanamke, labda mwalimu au mzazi akimfundisha mtoto mdogo. Wamekaa kwenye meza yenye namba au herufi. Mwanamke anashika kadi na mtoto anaonyesha mkono kuelekea kwake. Nyuma yao, kuna rafu ya vitabu na michoro ukutani, ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Msichana mdogo labda mwenye mahitaji maalum, akitumia kompyuta kibao huku akisaidiwa na mwanamke mzima, anaonekana kuwa mlezi au mwalimu. Msichana huyo amevaa miwani na shati la miraba, anaonekana kujishughulisha na kile kinachokifanya kwenye kompyuta kibao yenye rangi ya buluu. Mwanamke mzima anatabasamu anapomwelekeza kwa upole akitoa usaidizi wa uvumilivu.

Mwanamke mzima na kijana, labda mama na mwanawe wakicheka kwa furaha wamekaa kwenye meza huku kijana akiwa ameshikilia mkono wa mwanamke. Mbele yao kuna kitabu cha kuchorea au daftari wazi na michoro ya kupendeza. Nyuma kuna chumba kinachoonekana kama sebule au chumba cha kulala chenye kitanda na dirisha.

Kundi la watu watano wakiwemo wanaume watatu na wanawake wawili, wakipika pamoja jikoni. Wengine wamevaa aproni na kofia za wapishi, wanaonekana wakikata mboga na matunda mbalimbali kama pilipili hoho, vitunguu na brokoli. Kuna sufuria na vyombo vingine vya kupikia mezani. Wote wanaonekana kufurahia shughuli hiyo wakicheka na kushirikiana kuonyesha darasa la upishi au upishi wa kikundi.

Watoto kadhaa wakiwa darasani wakijifunza. Msichana mdogo katikati amevalia nguo nyekundu na ameshika kalamu mdomoni akionekana kujikita katika kazi yake. Watoto wengine wamekaa kwenye madawati wakiandika au kusoma kuashiria mazingira ya elimu.

Kijana mmoja amevaa fulana pamoja na mwanamke mmoja amevaa shati la kijani lenye michoro huku wameketi kwenye meza na kompyuta ndogo na daftari. Kijana anaonekana akiongea huku akitumia ishara za mikono na mwanamke anasikiliza kwa makini. Wanaweza kuwa wakijadili masomo au kazi. Nyuma yao kuna mmea wa ndani wa dirisha kubwa yakionyesha mazingira ya ndani au ofisi.

Picha ya watoto wadogo pengine shule ya chekechea huku wamekaa kwenye meza ndefu. Watoto watatu wanaonekana wakishirikiana wazi na mwanamke mzima ambaye anaonekana kuwa mwalimu ambaye anatabasamu kwa furaha. Wanaonekana kuwa na vitu vidogo kwenye meza labda wakiwa wanacheza au kujifunza. Ukutani nyuma yao kuna herufi za alfabeti na ubao mweupe.